Nyaya za umeme zinazotumika katika ulinzi na usalama, dhidi ya watu wenye tabia ya kuruka ndani na kuiba, zimezungushwa juu ya ukuta unaolinda mnara wa mtandao, unaosambaza mtandao katika eneo hilo.

Nguzo mbili za umeme, zikiwa na mashine kubwa inayosambaza umeme kwenye nyaya ili kuhakikisha usambazaji wa nishati bora kwa watu katika mtaa huo.

Nguzo ndefu iliyotengenezwa kwa mti mgumu inayobeba nyaya, inayosambaza umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika eneo hilo.

Nguzo mbili zilizobeba nyaya zinazoletewa umeme kutoka kwenye kisanduka cha rangi nyeupe chenye alama ya hatari inayopeleka nishati kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika eneo hilo.

Nguzo mbili zimehifadhi mashine kubwa inayosambaza umeme kwenye nyaya, ili kupeleka nishati halisi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ili zitumike katika mambo tofauti katika jamii.

Nguzo ndefu iliyo ekewa nyaya, pamoja na viboksi vidogo vya kubadilishia umeme vinavyo peleka nishati, kutoka sehemu moja Kwenda sehemu nyingine Katika eneo hilo.

Nguzo mbili zilizo na mashine kubwa inayopeleka umeme kwenye nyaya, ili kusambaza nishati bora kwa wananchi wanaokaa kwenye eneo hilo.

Nguzo ndefu iliyobeba nyaya zinazopeleka umeme, kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine katika eneo hilo, ili mtumiaji apate nishati bora na ya uhakika.

Nguzo ya barabarani yenye umbo la pembe nne iliyo juu ya nguzo ya chuma ikiashiria sehemu ya binadamu kuvuka katika barabara hiyo.

Alama ya barabarani iliyosimamishwa na nguzo yenye umbo la pembe tatu zinazoashiria kuwa ni sehemu ya kuvuka wanafunzi ili watumiaji barabara waweze kuwa na tahadhari.

Kundi la wafanyakazi pamoja na mashine inayotumika kutengeneza barabara, itumikayo na binadamu na vyombo vya moto kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Lori kubwa lenye trela lililobeba mashine kubwa inayosaidia katika ujenzi wa barabara, likiwa inapita kwenye sehemu yenye udongo wa rangi ya kahawia, inayotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Kundi la wafanyakazi wa kiume pamoja na lori lililobeba simenti wakisaidizana katika kutengeneza barabara kwa kutumia hio simenti, ili kuhakikisha utengenezaji bora wa njia ya usafirishaji wa vyombo vya moto na binadamu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Barabara kubwa yenye daraja la chini linaloruhusu magari kupita, ikiwa na lami ya rangi nyeusi, ili kuruhusu usafirishaji wa watu na vyombo vya moto kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Wanaume wawili, mmoja akiwa muendeshaji mwingine abiria. Akiendeshwa kwenye chombo cha moto kiitwacho pikipiki kwa kutumia barabara, kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Takataka nyingi zilizokusanywa kwenye viroba vilivyo katika eneo husika ikashiria ukusanyaji taka sahihi ili kulinda afya za binadamu na wanyama wenye jamii husika.

Sehemu ya ndani ya karo yenye uchafu ulioganda katika tope ukiashiria hali sio salama kwa binadamu na wanyama, kwakuwa kutakuwa na wadudu wanaotambaa na kuruka wanaosababisha magonjwa.

Takataka ya vyuma chakavu vilivyotupwa katika eneo hilo, ikiashiria kutozingatia usalama na usafi kwenye sehemu husika, wa utupaji taka ikiwa inahatarisha afya za binadamu na wanyama katika eneo hilo.

Mapipa makubwa na madogo yenye rangi tofauti kama nyekundu na kijani yanayosaidia katika uchotaji taka, yaliyoletwa katika hospitali ili yatumike katika utupaji uchafu na kuhakikisha usalama wa afya wa binadamu.

Takataka zilizo hatari kwa afya ya binadamu na wanyama, zimewekwa kwenye mifuko mekundu na meusi na kupelekwa kwene mapipa ya uchafu, ili kuweza kuhakikisha usalama wa hali ya hewa na usafi katika eneo hilo.

Tenga kubwa na refu lenye rangi ya bluu litumikalo katika ukusanyaji taka wa uchafu mgumu, ili kuhakikisha usalama na afya bora katika mazingira.

Kisehemu kidogo kinachopitisha maji machafu yaliyotoka vyooni au kiwandani yanayoathiri mazingira husika, yanayohatarisha maisha na afya ya binadamu na wanyama katika eneo hilo.

Lori kubwa linalotumika katika kuokota na kuwekea uchafu wa sehemu husika katika mitaa tofauti, ikiashiria uangaliaji wa usafi na afya kwa binadamu na kwa wanyama katika eneo hilo.

Mapipa mawili na tenga kubwa, pamoja na mfuko wa rangi nyeusi ikiwa imeekewa uchafu inayotoka katika eneo hilo, ikiashiria uangalizi wa usafi na afya bora katika sehemu husika.

Mapipa matatu meusi, inayo tumika katika kuhifadhi uchafu katika mazingira hayo, ili kuashiria usalama na afya bora katika eneo husika.

Takataka zilizowekwa kwenye mifuko meusi, inayoashiria uzingatiaji wa usafi katika eneo hilo, ili kuhakikisha usalama wa binadamu na wanyama wanaozunguka hilo eneo.

Kundi kubwa la watu wazima wenye rika tofauti wanaume wakiwa wanaonyesha mfano wa kufanya usafi kwa kutumia maji na mifagio, ili kuhakikisha usafi na usalama wa afya za binadamu na wanyama humo ndani.

Kundi kubwa la watu likihusisha wafanya kazi pamoja na wanakijiji wakiwa wanatupa takataka kwenye gari husika, ili kupeleka kwenye sehemu husasani ya kutupa uchafu, ikiashiria uangalizaji mzuri wa usagi na usalama kwa binadamu na wanyama.

Kundi la watu wazima lenye rika tofauti wanaume kwa wanawake, wakiwa wanachambua mitambo ya umeme iliyohifadhiwa kwenye viroba vyeupe ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha, ikiashiria kuwa kuna uangalizi wa usafi katika eneo la nje.

Takataka nyingi za plastiki zilizotupwa katika mfereji unaopitisha maji, ikiashiria kutokuzingatia usafi na usalama wa afya za binadamu na wanyama katika mazingira husika.

Lori dogo lenye tangi lenye uwezo wa kubeba maji kwa ajili ya kusambaza, kutoka kwenye nyumba moja hadi nyumba nyingine, kuhakikisha kuwa watu wanapata maji kwa usalama na sahihi.